Kuna binadamu watatu, mmoja wa kike, wawili wa kiume. Wamesimama kando ya gari za kipekee. Mmoja amevalia koti nyeusi, na mmoja amevalia shati, anaonyesha mwenzake jinsi anavyotumia kifaa chake.

Sokoni kuu kuna aina ya maziwa tofauti iliyopangwa kwa mpagilio mwema sana, Kuna maziwa tofauti kama tuzo, ingine inaitwa ilara, zote zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna zenye zina rangi nyeupe, zingine zina rangi nyekundu, zingine zina rangi ya samawati na zote zinauzwa kwa bei nafuu.

Kuni kuu, biashara yaendelea kama kawaida, beji za bei zimewekwa hapo zikioyesha bei ya vyombo vinavyouza, kuna sabuni ya aina ya Ariel inauzwa na pia nyama za aina tofauti.